Wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama ndani ya darasa katika shule ya elimu ya watu wazima, baada ya kufundishwa na sasa wanajadiliana ili kujipima kama kweli wameelewa na wako tayari kufanya mitihani ya mwisho.

Wanawake kwa wanaume ambao ni elimu ya watu wazima, wamesimama vizuri wakiwa na furaha tele, baada ya kuyakamilisha masomo waliyoyafanya kwa miezi kadhaa na kufaulu vizuri.

Wanaume watu wazima na wanawake wameketi katika chumba cha darasa la elimu ya watu wazima wakiendelea kujadiliana na kubadilishana mawazo, baada ya kumaliza masomo yao ya siku, wakijiandaa kurejea nyumbani.

Ndani ya darasa la shule ya elimu ya watu wazima wanawake wawili wamekaa kwa upendo wakifundishana baada ya kupewa maelekezo na mwalimu wao, ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo mbele.

Wanaume kwa wanawake wamejaa ndani ya chumba cha darasa la elimu ya watu wazima, wengine wamesimama wakimshangaa mzee ambaye alikua ananza kujifunza kuandika na kustajabu vile ambavyo ameweza na kwa kasi ya ajabu.

Muonekano wa nje wa shule ndogo ya chekechea ambapo mzazi ndiyo anaingia darasani kumpeleka mtoto, ambapo anasaidiwa kumtunza ili yeye aende kazini na kupambana na maisha ya kila siku.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, ambao umezungushiwa mabati chakavu na gari iliyo chakaa imeegeshwa nje, huku ukoka mzuri wa kijani ukiongezea mandhari nzuri kwenye mazingira.

Ndani ya shule ya msingi zimejengwa ngazi maalumu hasa kwa ajili ya watoto, hasa wadogo waweze kuzitumia kupanda na kuelekea kwenye madarasa yao yaliyopo ghorofan,i bila kujiumiza wala kuanguka.

Vitabu mbalimbali vimewekwa juu ya meza ambavyo vinatumika kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, kujisomea hadithi tofauti tofauti na kujipatia maarifa ya vile ambavyo unatakiwa kuisi kwenye jamii.

Mwalimu wa somo la kiingereza katika shule ya msingi anapambana kuutumia mtaala mpya, ilikuhakikisha wanafunzi wake wanalijua somo hili kwa uzuri na waweze kuleta ushindani huko nje wanapoenda mtaani.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari mazingira machafu yamejaa majani makavu yaliyopuputika kwenye miti iliyopo kando ya majengo, kutokana na wanafunzi kuwa likizo kwa muda mrefu na hakuna mtu anayeweza kusafisha mpaka watakaporejea kwa muhula mwingine.

Chumba cha kulala cha wasichana wa shule ya sekondari wakiwa wameenda likizo na kuacha mazingira yakiwa safi, vitanda vimenyooshwa na kutandikwa vizuri na kumvutia kila ambaye anatamani kulala.

Mmoja wa wanafunzi wa shule ya sekondari anayependa kudadisi na kutafuta kwa bidii kujua, amemfata mwalimu ofisini ili kumuuliza maswali aliyonayo na kujihakikishia kufaulu vizuri kwenye mitihani.

Mwanamke mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele ya wanafunzi, akiwafundisha kwa bidii ili kuhahakikisha wanakabiliana vizuri na kila changamoto watakayo kutananayo huko nje baada ya kumaliza masomo yao.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya elimu ya vyuo vikuu, mkufunzi anapita dawati moja baada ya jingine Ili kuendelea kuwakagua wanafunzi na kujuwa Kama wameelewa na wapo tayari kwa mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani, wakati ambao mwalimu hajafika wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali ili kuhakikisha wanashirikishana maarifa aliyonayo na kufaulu vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani baada ya mwalimu kuwafundisha na kuondoka wanaendelea kufanya tafiti mbalimbali kwenye mtandao, kwa kutumia kompyuta mpakato ambazo zipo mezani kwao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani na wengine wamesimama nyuma yao wakati wanafanya utafiti wa aina tofautitofauti, kupitia kompyuta mpakato ili kuhakikisha wana maarifa ya kutosha ya kuweza kufanya mitihani iliyoko mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi nje ya darasa baada ya kupata mafundisho mengi kutoka kwa wakufunzi, wanaendelea kufanya utafiti mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato, ili kujihakikishia wana maarifa ya kutosha ya kukabiliana na mitihani iliyoko mbele yao.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu ambaye amefanya kazi yake kwa miaka mingi na kuwa mbobezi na mwenye uzoefu wa kutosha, amesimama mbele ya wanafunzi akiendelea kuwafundisha ili kuwaandaa na mitihani ya mwisho.

Mwanadada ambaye ni mbobezi kwenye shughuli za kunyoa, akiendelea na kazi yake aliyoifanya kwa miaka mingi huku wanafunzi wakiwa wamesimama kando wakimtazama ili kujifunza na kupata ujuzi.

Mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu wamerejea kwenye chumba chao cha kulala baada ya masomo ya siku nzima, wakiendelea kuperuzi na kudadisi huku wakiperuzi ili kupata maarifa zaidi yatakayowasaidia kwenye mitihani yao.

Ndani ya darasa wamejaa wanafunzi wengi wa elimu ya chuo vikuu wakiwa wamepatia umakini wao wote mkufunzi aliyesimama mbele yao, mwenye uzoefu wa kutosha wakati akiwapatia mafunzo na maelekezo mbalimbali.

Wanafunzi wawili wa kiume wa chuo cha ufundi wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina, ili kuhakikisha wanatoka na kuingia kazini wakiwa na ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kukaa darasani kwa miezi kadhaa, na kupewa maelekezo ya kutosha sasa wametoka nje ili kufanya mazoezi ya vitendo, na kupimwa kama kweli wameupata ujuzi ili kuingia mtaani kufanya kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wamevalia mavazi ya bluu ambayo ni ovaroli, wanaendelea kufanya tafiti tofautitofauti kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani, huku mwalimu amesimama amevalia barakoa akiwakaguwa kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kufundishwa na kupewa maelekezo ya kina kwa miezi mingi, sasa wameingia kwenye chumba maalumu cha kufanya mazoezi ya vitendo wakiwa wamevalia vifaa tofautitofauti, ili kujikinga na madhara yoyote yanayoweza kutokea kutokana na vyuma wanavyovichomelea.

Wanafunzi chuo cha ufundi, wamesimama ndani ya chumba cha majaribio na kufanya kwa vitendo, wakimsikiliza moja ya walimu wao mwenye asili ya kizungu, ili kuakikisha wanaendelea kuchota maarifa na kupata ujuzi zaidi.

Wanafunzi wanaume kwa wanawake wa chuo cha ufundi, wakivalia mavazi yao ya ovaroli wamekaa darasani, wanaendelea kujifunza mambo mbalimbali, ili kuhakikisha wanaupata ujuzi wa kutosha kabla ya kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani huku mbele yao zikiwa kompyuta zimewekwa wanaendelea kufanya tafiti tofautitofauti, ili kujihakikishia wanapata maarifa na ujuzi wa kutosha kabla ya kufanya mitihani ya mwisho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi baada ya kufundishwa vizuri na mwalimu wao, sasa wameingia kwenye moja ya gari chakavu ilikuweza kufanya mazoezi ya vitendo na kujipima kama kweli wameelewa.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, ameketi darasani akiwa amevalia mavazi yake ya ovaroli ya rangi ya bluu, akiendelea kufanya mazoezi ya vitendo, baada ya kufundishwa mengi na mkufunzi wake.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa eneo ambalo wanafanya mazoezi ya vitendo, wamesimama kando ya vifaa tofauti tofauti ambavyo watavitumia kujipima, kama kweli wamepata ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakiwa wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu, wakiendelea kufanya utafiti mbalimbali kwa kutumia vifaa vilivyoko mezani, ili kujihakikishia wanakuwa tayari kwa mitihani iliyopo mbele yao.